Watu wawili wamevalia suti za kuzuia hatari za kemikali. Kuna kibuyu nyekundu iliyo na maandishi kumaanisha hatari. Kuna tenki nyeusi wamevalia viatu.

Daktari anapima msichana huyo macho kutumia kifaa kinachotumiwa kupima macho. Msichana huyu amevaa shati yenye rangi nyeusi na daktari amevaa koti linalovaliwa na madaktari.